Hapa tunaona kuwa ni maeneo ya milima. Tunayaona minara ya stima ambayo ni ya chuma na ni mirefu. Juu ya minara hiyo tunaona nyaya za stima zikipita kuelekea mbali. Eneo hili linaonekana kuwa na mimea mingi na miti mingi za kijani. Pande moja tunaona kuwa kuna manyumba. Mawingu inaonekana kuwa kiasi meupe juu ya anga safi na samawati.

Kuna nguzo mbili ndefu za mbao zilizosimikwa wima juu yake zimeshikilia kifaa kikubwa cha kusambaza umeme ,juu zaidi kuna nyaya nyingi zilizonyooshwa na kushikiliwa kwa vishikio maalum ,eneo la chini lina vichaka na mimea kuna kuta yenye vigae vyeusi huku miti mirefu ikiwa imeota upande wa nyuma, anga lina mawingu mazito yanayochanganyika na mwanga wa hafifu wa jua unaopenya upande wa kushoto.

Mandhari ya wazi yanaonekana katika sehemu hii. Kuna minara mikubwa ya chuma ya kusambaza umeme ambayo nyaya zake zinaenda mbali kupitia anga. Ardhini kuna nyasi na maeneo ya udongo ya kahawia, na upande wa kushoto kuna miti michache ya kijani. Anga ni ya samawati yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Katika sehemu ya mbali kuna vumbi linaloinuka juu.

Hapa tunaona eneo la usambazaji wa umeme. Tunaona minara mirefu ya umeme ambazo zimeshikanishwa na nyaya nyingi za umeme zinazosambaa kwote. Eneo hili linaonekana kumwagwa kokoto na katikati kuna njia ambayo inaonekana imeundwa. Mbele kabisa tunaona mimea ya kijani. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe yametanda.

Katika eneo hili panaonekana minara mikubwa ya chuma inayotumika kusafirisha umeme wa msongo mkubwa kutoka kituo cha kuzalisha hadi maeneo ya mbali. Minara hii imesimama kwa safu ikivuka mashamba ya kijani kibichi na waya za umeme zimeshikwa juu kwa usalama mkubwa. Anga ina mawingu meupe yanayolea juu ya anga ya samawati, yakionyesha hali ya utulivu wa mazingira.

Tunaona minara mikubwa ambayo huenda ikawa ni ya stima .Mbele yake tunaona jengo lenye paa na mabati la rangi ya kijani ,na lina vitu vya kuzungusha hewa juu yake ,kuna maua pia yaliyopandwa mbele yake ,upande mbele pembeni tunaona miti mingi ambayo imemea, kuashiria kuwa inaweza kuwa ni msitu. juu angani tunaona anga lenye samawati, na mawingu mengi yaliyotanda.

Hapa tunaona daraja la kutembea lililojengwa juu ya maji likiwa na taa za barabarani pande ya kushoto. Pande zote mbili kuna uzio wa chuma wa rangi ya zambarau. Mwisho wa daraja kuna miundombinu ya viwandani ikiwemo mnara wa mashine na jengo la kazi, banda likiwa ni sehemu ya bwawa la kuzalisha umeme au bandari ndogo ya kupakia au kushusha mizigo.

Bango mbili ndefu zimesimama kwenye kituo cha umeme kilichozungushiwa uzio wa ukuta. Bango moja lina maandishi na nembo ya kampuni, huku jingine likiwa na maandishi meupe juu ya msingi wa samawati. Nguzo nyingi za chuma zimesimama wima na nyaya za umeme, sakafu ya eneo imepangwa kwa mawe ya rangi ya udongo huku pembeni kukiwa na kokoto na vizingiti vya rangi ya manjano na nyeusi, kamba za njano za usalama zimefungwa kuzunguka sehemu yote.

Kazi ya ufungaji wakibadilisha umeme unaendelea katika kituo cha kusambazia umeme. Wafanyakazi wamevalia mavazi ya usalama kama vile kofia na fulana za rangi ya kung'aa wakisimamia kifaa hicho kizoto kwa uangalifu mkubwa. Vifaa nya kuinua mizigo kama kreni vinatumika na mazingira yanadhibitisha kuwa hapa ni eneo la kiteknolojia ya juu ya umeme.

Eneo linaonyesha kituo cha kusambaza umeme kilichozungushiwa uzio wa waya na ukuta wa matofali. Ndani kuna transfoma kubwa, minara ya chuma, na nyaya nyingi za umeme wa msongo mkubwa. Sehemu ya chini imetandazwa kokoto. Kwenye upande wa kushoto kuna nguzo ndefu ya umeme wa chuma. Anga ni safi na anga ya samawati, inaonyesha hali nzuri ya hewa. Hakuna watu wanaoonekana katika eneo hili na linaonekana kuwa tulivu.

Hiki kinaonekana kuwa ni kituo cha kusambaza umeme. Kituo hiki kinaonekana kuwa na minara mingi ya chuma mirefu na minara inaonekana kuwa na nyaya za umeme zinazopita upande wa kwote kwote. Chini kunaonekana kuwa kuna mwanga kokoto na kuna vifaa vya rangi ya nyekundu na vifaa vingine. Anga linaonekana kuwa safi la samawati na lina mawingu meupe machache yaliyotanda.

Watu watatu wakiwa katika kituo cha kusambaza umeme wakitembea. Wamevaa fulana za usalama zinazoakisi mwanga. Mmoja wao anazungumza kwa simu, mwingine amevaa kofia ya kinga. Wanatembea karibu na minara mikubwa ya kusafirisha umeme. Hali ya hewa ni ya jua na mazingira yanaonyesha tahadhari na usalama kazini.

Mnara mkubwa wa chuma wa kusafirisha umeme unasimama kwenye eneo la uwanda wa nyasi kavu. Waya nene za umeme zimeshikwa juu ya mnara huo ikielekezwa kuelekea mbali kwenye mandhari. Bingu ni safi yenye rangi ya samawati zikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Katika eneo la chini kuna vichaka vidogo na miti michache vikionyesha mazingira ya asili yasiyo na maendeleo makubwa.

Tunaona ghorofa refu lenye nyumba nyingi. Mbele yake kuna alama ya mishale ambayo inaangalia pande tofauti na juu yake kuna nyaya za umeme ambayo imeandikwa danger kwa kibao cha rangi ya njano. Ghorofa hili lina madirisha ya rangi ya kijani na linaonekana kuwa refu.

Tunaona eneo lenye majumba mengi. Eneo hili linaonekana kuwa ni kiwanda au kampuni. Majumba haya yanaonekana kuwa upande wa kulia yanaonekana kuwa na paa za mabati za nyeupe, huku pande ingine ikionekana kuwa yana vitu vya kuzungusha hewa ambazo zinatoa moshi. Katikati tunaona mabomba ambayo yamepita kupita chini yakitoka kwa kiwanda yakielekea eneo tofauti tofauti. Eneo linaonekana kuwa tambarare.

Bomba na nyaya nyingi za umeme zimeshikiliwa na minara ya chuma mirefu. Kuna majengo madogo, yenye paa za samawati upande wa nyuma. Watu wawili wamevaa jaketi za usalama za rangi ya manjano na machungwa. Sehemu yote imezungushwa utepe wa tahadhari wa rangi ya njano. Sakafu imetandazwa na kokoto, na anga ni ya samawati yenye mawingu mepesi.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme umesimama katikati ya eneo lenye majani ya kijani kibichi na kunaonekana kuwa na mnyama chini yake. Nyaya za umeme zinazonyooshwa juu kuelekea kwa minara mingine. Anga lenye mawingu meupe yaliyotapakaa kwenye anga la samawati. Mandhari inaonekana kuwa ya mashambani na vichaka vidogo vinamea karibu na mnara huo.

Hapa ni kituo cha kusambaza umeme. Kuna miundo ya chuma zanye nyanya nyingi amabazo na vifaa vikubwa vya umeme kama vile transfoma na vianzishaji. Sehemu hii inaonekana kuwa na usalama wa hali ya juu. Kulia kuna nguzo nyingi zenye nyaya juu huku kwa nyuma ikionekana mijengo yenye paa ya kijana na kuta nyeupe na mistari za nyekundu. Mazingira yanazungukwa na miji na anga linaonekana kuwa na mawingu mengi.

Hapa tunaona mwanamke mwenye asili ya kizungu akipea mtoto wa ndovu kinywaji kinachoonekana kuwa ni maziwa. Watoto wa ndovu wanaonekana kuwa wawili na kunaonekana kuwa na watu ambao wamevaa nguo za rangi ya kijani na kofia za rangi nyeupe wakionekana kuwa ni wahudumu wanaofanya kazi katika eneo hili. Watu wamesimama katika eneo lenye mchanga wa rangi nyekundu na nyuma yao kuna miti mingi ya rangi ya kijani.

Hapa, tunamuona mtoto ambaye amevaa rinda la samawati na shati nyeupe na amesimama huku akiangalia mbele kwa makini. Mkono wake wa kushoto unaonekana umeshika mti mchanga ambao uko tayari kupandwa. Nyuma yake kuna watu wengi ambao wanaonekana kuwa katika hafla ya kupanda miti. Hali hii inaashiria kuchunga kwa mazingira.

Tunaona mto mchafu ambao unapita katikati kukiwa na mtu ambaye amesimama katikati akionekana kuosha magunia. Eneo hili linaonekana kuwa chafu na yenye takataka nyingi. Mbele yake kunaonekana kuwa na mimea na miti mbalimbali huku kukiona majumba mengi marefu ya ghorofa na majumba mafupi ya mabati. Anga linaonekana ni la samawati na kuna mawingu ambayo yametanda juu yake.

Mazingira ya soko yanaonekana yakiwa na shughuli nyingi za watu waliopanda wengine wakitembea Katikati kuna mtaro wa maji uliojaa maji taka na tope unaopita katikati ya njia. Pembeni kwa mtaro kuna viti vya pastiki vya kijani na bidhaa zilizopangwa chini kama vile magunia na vikapu. Watu wengine wamekaa karibu na mtaro huku wengine wakiuza na kuzungumza. Eneo hili linaonyesha hali duni ya usafi na changamoto ya miundombinu.

Hapa tunaliona eneo lenye miti mingi. Eneo hili linaonekana kuwa lenye afya na hewa nzuri. Eneo hili pia linaonekana kuwa na nyasi ambayo imetunzwa vizuri ya rangi ya kijani. mbele yake kunaonekana kuwa na majengo mengi ya ghorofa ikiashiria kuwa eneo hili liko karibu na mjini.

Tunaona mwanamke ambaye amesimama jikoni. Mbele ya mwanamke huyo kuna vifaa vikubwa vya kupikia na vyote vinaonekana kuwa na sufuria ndani. Mwanamke amevaa vazi la samawati na nyekundu. Kuta zinaonekana kuwa na vigae vya rangi ya nyeupe na sakafu inaonekana kuwa ni ya terazo . Chumba hii inaonekana kuwa safi.

Sanamu ya mtu aliyesimama juu ya mnara wa mawe imewekwa katikati ya jiji. Pembeni kuna majengo marefu ya biashara yenye mabango na matangazo mbalimbali. Chini ya sanamu kuna uzio wa chuma unaozunguka mnara huo na watu wanaonekana wakitembea karibu. Mtaa ulio karibu umeandikwa Kimathi Street na miti mirefu ya majani imepandwa kando kando ya barabara. Mazingira yanaonyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Sanamu ya mtu aliyevaa mavazi ya kiafrika amesimama juu ya mnara wa mawe ulio zungukwa na uzio wa chuma. Sanamu hiyo inaelekeza mkono wake mmoja mbele. Nyuma kuna jengo kubwa la rangi ya manjano lenye maandishi, Kenya National Archives, kwenye ukuta wa mbele, huku watu wengi wakiwa wanapita na wengine kusimama karibu na uzio huo wa sanamu. Majengo marefu ya kisasa yanaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Kuna hema jeupe lilosimamishwa ndani yake kuna watu wameketi na wengine wamesimama nje yake, upande wa kushoto kuna mwanamke anazungumza kwa kipaza sauti, mbele kuna safu ya shepe, tarimbo, panga na vifaa vingine taifa vya kazi ,kulia kuna bango la Nairobi city county na nyuma ya hema kuna gari nyeupe eneo linaonekana kuwa la hafla rasmi ya serikali.

Mwanamke anaonekana ameketi juu ya shuka lenye rangi nyekundu na mistari mieupe akiwa mstuni au bustani yenye miti mingi na ya kijani kibichi. Pembeni yake kuna kikapu cha pikiniki kilicho funguliwa chenye vyombo na chupa ya kinywaji. Mwanamke huyo anacheka na kushiriki kinywaji huku akiwa na umbwa wake anaye lala kwa utulivu kando yake. Mandhari inaonyesha mazingira ya utulivu na ya asili yanayo faa kwa mapunziko au matembezi.

Watu wengi wamekusanyika nje karibu na jengo lenye paa la mabati. Kuna kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule pamoja na watu wazima. Kati yao, kuna mimea inayoota ndani ya gunia na mmoja wa watu anaonekana akiwaelekeza au kuwaonyesha kitu kuhusu mimea hiyo. Wengine wanaangalia kwa makini wengine wakichukua picha au kushiriki katika shughuli hiyo.

Tunaona kundi la watu ambao wamesimama kwa pamoja. Watu hawa wanaonekana kupewa maelekezo na wanaonekana wamevaa glavu za rangi nyeupe. Watu Hawa wanaonekana wameshika vifaa mbalimbali kama shepe, kifagio, reki na mbele yao kuna toroli ya gurudumu moja lenye vifagio ndani yake. Watu hawa wanaonekana wakijitayarisha katika kusafisha mazingira.

Watu kadhaa wamevaa mavazi ya salama yenye rangi ya manjano wakifanya kazi ya kusafisha mazingira yenye uchafu mwingi karibu na dampu kubwa. Wengine wameshika vifaa kama vile koleo na fimbo za kusukuma wakionekana wakitoa taka kwenye maji machafu. Mandhari yanaonyesha juhudi za kikundi kufanya kazi katika eneo lenye changamoto kubwa la taka, huku majengo ya mabati yakiwa upande wa juu wa eneo hilo.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la mji mkubwa. Eneo hili linaonekana kuwa na majumba mengi, mengi yakiwa maghorofa na mengine yakiwa mafupi. Upande wa kushoto tunaona miti kumaanisha jiji hili lina miti ndani yake. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu yametanda juu yake meupe.

Kuna mto unaopita katikati, maji ya mto hii inaonekana kuwa chafu na kuna takataka ndani ya mto. Upande wa kulia, juu ya nyasi tunaona takataka zilizotupwa na miti mbele yake. Upande wa kushoto tunaona mimea iliyopandwa na kunaonekana kuwa na migomba ya ndizi. Upande wa kushoto pia tunaona majengo mengi, na pembeni mwa taswira hii tunaona majengo kuashiria mto unapita karibu na jiji.

Hapa tunaona bwawa la maji ama mto. Ndani ya mto huu tunaona wanyama aina ya mamba. Maji yanaonekana kuwa ni ya rangi ya samawati na yanang'aa kulingana na kuchomwa na miale ya jua. Miale ya mto kunaonekana kuwa na mimea ya kijani. Hali hii inashiria uchungaji wa wanyama.

Hii inaonyesha mfumo wa mabomba ya kusafirisha maji, ambayo yamepita juu ya mkondo wa maji wazi. Mabomba haya ya samawati, yanaonekana kuwa ya chuma na ni makubwa. Muundo huu mara nyingi, hutumika kwenye miradi ya usambazaji wa maji. Lengo ni kuhakikisha maji yanapita kwa ufanisi, kutoka chanzi hadi eneo lengo, bila kupotea au kuchafuliwa.

Kundi la watu limevaa sare za kazi na buti za mvua za manjano wakitekeleza shughuli ya usafi katika eneo lenye tope na maji. Wengine wameinama wakikusanya taka huku wengine wakisimama wakishiriki kazi ya kijamii. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la pwani au karibu na mto. Mavazi yao ya kinga yanaonyesha umuhimu wa usafi wa mazingira na tahadhari dhidi ya maambukizi au majeraha.

Hapa tunaona watu walioinama na mashimo yaliyochimbwa ardhini. Watu hawa wanaonekanaa kuwa katika hali ya kupanda miti. Nyuma yao kunaonekana pia kuwa na watu wengi ambao wanaendelea hali na kuna mtu mmoja aliyevaa nguo za afisa. Eneo hili lina nyasi na nyuma yao kunaonekena kuwa na miti ikiashiria ni karibu na msitu. Hali hii inaonyesha kuchunga mazingira.

Mwanamme na mwanamke wamevaa makoti meupe wakifanya kazi ndani ya maabara ya kisanyansi. Nyuma yao kuna mwanaume mwingine na taa za dari zimeweshwa. Vifaa vya majaribio kama mitungi ya glasi, vifaa vya maji na chupa za kemikali zimepangwa Kwenye meza ya mbao. Mmoja anachunguza dutu kwenye bomba la glasi akionyesha mazingira au mafunzo au kazi ya kitaalamu ya kimaabara.

Tunaona wanyama watatu aina ya nyuni. Wanyama wawili wanaonekana kuangalia mbele huku mmoja akionekana kuangalia kamera. Mandhari nyuma ni miti ya kijani na mwangaza unaingia kupitia miti. Hali hii inaashiria kuwa wako katika mbuga ya wanyama ama eneo yenye miti mingi. Jua linaonekana kungaa kuashiria kuwa ni mchana.

Tunamuona mnyama kwa aina ya swara akikimbia kwa kasi. Mnyama huyo anaonekana kuwa na pembe ndefu na ameangalia mbele. Mnyama huyo anaonekana kuwa katika eneo la savannah ama mbuga la wanyama ambapo nyasi zinaonekana kuwa ni za kijani na refu.

Naona mnyama aina ya kifaru ambaye amelala chini. Anaonekana kufungwa na blanketi kichwani lenye rangi ya samawati, zambarau na waridi. Kando yake kunaonekana kuwa na maafisa wa wanyama pori ambao wamevaa glovu za samawati na nguo za rangi ya kijani. Wanaonekana kumzidiki mnyama huyu wakiwa katika harakati ya kumhamisha ama kwa sababu zao.

Tunaona jengo refu lililoundwa kwa muundo wa duara. Juu yake ku na maandishi ya samsung. Nyuma yake kunaonekana kuwa na maghorofa mengine marefu na chini yake kunaonekana kuna magari yameegeshwa. Upande wa kushoto tunaona sanamu iliyokaa juu ya muundo. Hali ya anga inaonekana kuwa ni safi mawingu yakiwa machache kweney anga la samawati.

Naona pundamilia wawili ambao wamesimama karibu pamoja. Wamesimama katika eneo ambalo lina nyasi nyingi za kijani na eneo hili linaonekana kuwa mashuhuri kwa wanyama ambalo linaonekana kuwa ni buga la wanyama. Pembeni tunaona kuwa ni jiji, sababu kuna manyumba mengi marefu na mafupi. Anga linaonekana kuwa lenye mawingu mengi na limetanda kote.

Hapa tunaona kundi la watu waliovaa mavazi ya itamaduni. Kundi hili linaonekana likishiriki kwenye tamasha au sherehe za kitamaduni. Kati yao vijana wawili wameruka juu sana. Hii ni sehemuya michezo au desturi ya kuruka inayojulikana kama dansi ya kuruka, maarufu katika jamii la kimaasai. Wengine wanasimama wakianglia kwa furaha wakitabasamu. Mazingira ni ya kijijina na anga ni la rangi ya kijivu.

Kunaonekana kuwa na ndege aina ya mbuni wengi. ndege hawa wanaonekana kuwa na mabawa meusi na wanaoenekana wakiinama wakitembea. Hali hii inaashiria kuwa ni mbuga la wanyama na kuna nyasi za kijani. Mbele yao kunaonekana kuwa na majumba marefu ikiashiria kuwa ni jiji. Hii inaonyesha kuwa mbuga iko karibu na jiji.

Tunawaona watu wengi hapa .Watu hawa wanaonekana kujihusisha na hali za kusafisha mazingira. Mtu mmoja aliyevaa reflector anaonekana akitoa uchafu na makaratasi katika mti wa mianzi, ambayo imekomaa na ina majani mengi .Mti pia inaonekana imemea kwa pamoja na imeshikana .Hali hii inaashiria usafi wa mazingira.

Tunaona pundamilia wawili wakiwa kwenye uwanja wenye nyasi kavu za rangi ya dhahabu. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu ya kisasa. Anga linaonekana kuwa na mawingu mepesi meupe na tunaona milima kwa umbali. Mchanganyiko huu wa wanyamapori na jiji unaonyesha mandhari ya kipekee ya Kenya.

Tunaona bomba kubwa lililolala ardhini. Bomba linaonekana kuwa ni la samawati. Kuna mtu ambaye ameshika vifaa vya kukaza nati na vishikio, ambaye amevaa glavu nyeupe na nguo ya samawati.

Simba jike ameketi juu ya jiwe lililo inuka kwenye mbuga ya wazi yenye majani ya kijani. Anaonekana kutazama mbele kwa umakini kanakwamba anachunguza mazingira au kuwinda. Kwa nyuma kuna majengo marefu ya jiji ikiashiria ukaribu wa mbuga hii na eneo la mji. Mandhari hii inaonesha mchanganyiko wa pori na jiji ambapo wanyama pori bado wana nafasi karibu na miji mikuu.

Tunamwona mtu ambaye ameinama na ameshika gunia katika eneo ambalo limejaa taka taka. Eneo hili linaonekana kuwa chafu na upande wa kulia kunaonekana mto ambao unapita wenye rangi ya hudhurungi ya maji machafu. Mbele yake, pembeni tunaona majengo mengi yaliyojengwa. Upande wa kushoto tunaona vibanda vya mabati vilivyojengwa na vimo katika hali duni.

Lililo na rundo kubwa la takataka ambalo linaonekana likitoa moshi na moto ndogo ndogo kuashiria kuwa linachomwa. Mbele ya takataka, kuna vijana wawili ambao wanapita wakiwa wamevaa sare za shule za rangi hudhurungi. Upande wa kushoto pia kuna watu ambao wanaonekana kuendelea na biashara zao. Upande wa kulia pembeni kunaonekana kuwa na manyumba ya mabati na mbele yake kunaonekana kuwa na majengo mengi ambayo yamezungukwa na miti refu ya kijani.

Hapa tunawaona wanawake ambao wameinama kwenye mto. Mto huo unaonekana kuwa na maji ya hudhurungi na maji yenyewe yanaonekana kuwa machafu. Nyuma yao, kuna mitungi ya manjano na nyeupe ambayo yamepanga mstari na kuna mabeseni na vitu zilizo na vitu kama sufuria na vitu vingine. Mbele yao upande mwingine wa mto kunaonekana kuwa pia na watu wengine ambao wameinama.

Mtu mmoja anaonekana akichambua au kuchukua vitu kwenye ndoo kubwa ya plastiki iliyojaa taka zilizofungwa kwenye magazeti au karatasi. Karibu na sehemu yako na mifuko ya plastiki na takataka nyingine zimemwagika ardhini kuashiria mazingira machafu au eneo la dampo. Inaonekana shughuli hiyo inahusiana na urejeleaji wa taka au kutafuta vitu vya thamani kutoka kwenye takataka.

Mwanaume aliyevalia koti la kijani na kofia anaonekana akimlisha ndama wa tembo kwa kutumia chupa kubwa ya plastiki. Ndama huyo anaonekana kuwa mchanga na analamba chuchu ya chupa huku maziwa yakitiririka kutoka mdomoni mwake. Mandhari ya asili yenye miti na nyasi linaonyesha kuwa tukio hili linafanyika katika mazingira ya hifadhi au kituo cha malezi ya wanyama pori.

Mnyama mwenye madoadoa madogo ya rangi nyeusi anaonekana akitembea juu ya nyasi za kijani. Mnyama huyo ni duma. Kwa nyuma kuna magogo ya miti yalioanguka ardhini. Mazingira yenye uwanda wa asili wenye nyasi na miti ya porini.

Twiga mwenye mwili mkubwa na madoa doa kahawia anasimama kwenye eneo la nyasi kavu. Shingo yake ndefu imenyooka juu na anaonekana kutazama upande wa kushoto. Mazingira yanayomzunguka yana miti mirefu na vichaka, yakionyesha kuwa ni pori au bunda la wanyama. Rangi ya mwili wake inachanganyika vizuri na mazingira ya asili. Twiga huyu anaonekana kuwa mwenye afya na utulivu.

Hapa tunaona eneo lenye milingoti mengi. Milingoti yote inaonekana kuwa na mabendera juu yake. Chini yake kunaonekana kuwa na uzio wa chuma ya rangi ya njano na eneo lote linaonekana kuwa na nyasi na miti mingi. Upande wa kushoto tunaona gari lililoegeshwa na kuna watu ambao wamesimama. Mbele kabisa tunaona magari mengi ambayo yamesimama na kuna jengo kubwa.

Majengo ya vibanda yaliyotengenezwa kwa mabati na matope yamejengwa karibu na mto mwenye maji ya rangi ya tope. Mbele kuna miti mikubwa yenye majani ya kijani ikionekana imestawi vizuri. Nyuma ya miti, makazi yanaonekana kuwa yamejengwa kwa kuambatana na mto na baadhi yanaonekana kuwa katika hatari ya kuathiriwa na mafuriko. Mandhari ya jumla inaonesha mazingira ya mitaani yenye msongamano na hali ya maisha ya kipato cha chini

Mandhari ya Savana inaonekana hapa ikiwa na nyasi ndefu na wanyamapori. Kuna vifaru watatu wakiwa kwenye uwanda wa wazi moja karibu na wawili nyuma yake. Vifaru hawa wanasimama au kutembea polepole kwenye nyasi. Kwa mbali upande wa kushoto kuna daraja refu la reli linalopita katikati ya mandhari ikionekana kuendelea hadi mwisho wa upeo wa macho. Anga lina mawingu meupe yaliyotapaka huku anga ikiwa ya samawati hafifu.

Miongoni mwa matawi yenye majani mengi ya kijani, kuna matunda kadhaa makubwa ya boriti yamejining'iniza kutoka kwenye mti. Miale ya jua inapenya kupitia matawi ikiangaza kwa upole na kuleta mwonekano wa asili wenye utulivu. Matunda haya yanaonekana yamekomaa yakining'inia kwenye matawi yenye nguvu.

Tunamwona mnyama aina ya kifaru ambayo inakimbia na kuna kifaa anaoekana kudungwa nyuma kwa mgongo wake. Nyuma yake kunaonekana kuwa kuna ofisa wa wanyama pori ambaye amevaa rangi ya kijani na ameshika blanketi ya rangi ya zambarau na rangi nyingine. Ofisa huyu anaonekana kuwa anakimbiza mnyama huyo ili kumshika. Shughuli hizi zinaonekana kuendelea katika eneo ambalo nyasi zimekauka.

Tunaliona poromoko la maji. Maji yanaonekana kung'aa kutoka kuchomwa na miale ya jua. Juu yake tunaona miti ambayo imemea na mimea mingimingi ambayo yamemea kwenye mawe na kandokando. Upande wa kulia kuna mtu ambaye amekaa akijionea mporomoko huo. Hali hii inaashira usafi na uzuri wa mazingira.

Mnyama huyu kwa jina la kiboko ana mwili mkubwa wa rangi ya udhurungi iliyochanganyikiwa na matope. Ana ngozi inayong'aa. Ameinama karibu na ardhi yenye majani. Kuna matawi ya kijani na nyuma yake kuna uzio wa waya.

Majengo yanaangushwa kwa msaada wa mashine kubwa ya kuchimba huku kundi kubwa la watu likitazama kwa umbali. Uharibifu huo unaonekana kufanyika kwenye mtaa wa jiji, ambapo tayari sehemu ya jengo ishaporomoka na vumbi lime enea. Kuna majengo mengine jirani na baadhi ya watu wamesimama kwenye tope wakifuatilia tukio hilo la ubomoaji. Anga ni ya buluu na lina mawingu mwepesi.

Kuna wanaume kadhaa wanafanya kazi ndani ya mtaro mkubwa wa udongo mwekundu. Wanafanyia kazi bomba kubwa la chuma ambalo linaunganishwa. Wengi wao wamevaa mavazi ya kazi ya samawati, na mwingine suruali ya jeans , huku mmoja akiwa na kofia. Hali hii inaonesha kazi ya kisasa ya uhandisi, au usimamizi wa miundombinu ya maji, au bomba la gesi, inayofanyika kwa mikono na vifaa vizito.

Watu wawili wanaendesha boti ndogo za kukanyagia juu ya maji ya ziwa tulivu. Huku wengine wakiwa kwenye boti kubwa karibu nao. Mandhari ya mto hii imezungukwa na miti mingi ya kijani na uzio wa mbao unaoonekana kando ya mto ukionyesha kuwa ni sehemu salama na ya burudani. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu, ikifaa kwa shughuli za nje.

Wafanyakazi wa ujenzi wakiwa kwenye barabara ya udongo, mmoja akiwa ameinama akichunguza bomba kubwa la kijani kibichi. Bomba hilo limewekwa pembeni ya mtaro uliochimbwa na huenda ni sehemu ya mradi wa kueka mabomba ya maji. Mazingira yanaonekana kuwa na matope kutokana na ardhi yenye unyevunyevu. Wengine wamesimama karibu wakivalia mavazi ya kazi na baadhi wakiwa na vifaa.

Mbele kuna uwanja wa kijani uliojaa mimea midogo na majani. Kuelekea katikati ya taswira kuna mto mwembamba unaopita katika bonde. Nyuma ya mto kuna vijumba vichache vilivyoenea kwenye tambarare. Mbele zaidi kuna safu ya milima iliyofunikwa kwa ukungu hafifu. Anga ni safi la rangi ya samawati na mawingu meupe machache yaliyoenea.

Mwanamke aliyevaa mavazi rasmi, yuko katika shughuli ya kupanda mti. Ameinama na anatumia shepe kusindilia udongo kuzunguka mche mdogo aliopanda. Karibu naye kuna mtu aliyeshika bomba la kumwagilia maji ya rangi ya samawati. Pembeni wamesimama wanaume wawili, waliovaa suti.

Hii inaonesha mazingira ya mtaa wa mabanda ambapo watoto waliovaa sare za shule wanatembea karibu na nyumba zilizojengwa kwa mabati na mawe. Kwenye ardhi kuna kuku akitafuta chakula na kuna maji machafu yaliyojaa taka. Anga ni ya mawingu lakini kuna mwangaza wa kutosha ikiashiria ni mchana. Mandhari inaonesha changamoto za maisha ya kila siku katika maeneo ya kipato cha chini.

Hii ni taswira ya ndege mwenye manyoya ya kijani na samawati, yaliyong'aa. Ana mkia mrefu wa samawati na macho mekundu yaliyozungukwa na rangi nyeusi. Ndege huyu anaonekana kua wa kuvutia sana, na ni wa aina adimu, anayepatikana maeneo ya misitu yenye miti mingi.

Kuna miti mingi ya hudhurungi yenye matawi mengi ya kijani. Hapa kunaonekana kuwa ni msituni. Mbele ya miti kuna jengo linaloonekana ni la mbao za rangi ya hudhurungi na milango ya chini iko wazi. Jengo lina madirisha madogo madogo juu ya milango.

Mandhari inaonesha mifugo aina mbalimbali wakichungwa katika maeneo ya wazi yenye majani. Kundi la ng'ombe liko upande wa kushoto, mbuzi na kondoo wako kati kati, upande wa kulia kukiwa na kondoo wengine zaidi wakilisha. Mazingira ni ya mashambani au porini, na anga limefunikwa na mawingu kiasi huku mwangaza wa juu ukiwa wastani. Hii inaashiria shughuli za kawaida za ufugaji katika maeneo ya mashinani.

Hili eneo la porini ambapo simba wawili wameonekana wakiwa wametulia chini ya mti ,simba wa kulia na manyoa mengi kwenye shingo ishara kuwa ni ndume na yule wa kushoto hana manyoa mengi huyo ni jike , wote wawili wanaonekana kuwa watulivu katika mazingira hayo ya asili yenye nyasi na miti eneo hili linaonyesha uzuri wa wanyamapori.

Tunaona darasa lililojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati ya mbao. Wanafunzi wote wamevalia sare za shule za rangi ya samawati. Mwalimu wa kike ako darasani akiendesha somo huku wanafunzi wakimsikiliza kwa makini. Ukuta wa darasa umeandikwa maandishi kwa karatasi kubwa zilizobandikwa. Kuna dirisha kadhaa upande wa kushoto zinaonekana zikiingiza mwangaza wa asili. Sakafu ya darasa ni ya saruji na dari limeundwa kwa mbao zilizowazi.

Mnyama mkubwa wa porini mwenye ngozi ya kijivu amefunikwa sehemu ya uso kwenye kitamba cha mistari ya rangi ya samawati, pinki na zambarau. Karibu naye kuna watu waliovaa sare za kijani na wengine mavazi ya kawaida wakionekana wakimsaidia wakifanya kazi ya kumhudumia. Mandhari ni ya eneo kavu la porini na hali ina ashria zoezi la kuhifadhi au kumhamisha mnyama huyo.

Kundi la ndege aina ya korongo wa taji laonekana likitembea taratibu karibu na eneo la maji. Ndege hawa wana manyoya ya kijivu yenye mng'ao, miguu mirefu, na vichwa vyenye taji ya manyoya na ya manjano, ambayo huwafanya wawe wa kipekee sana. Mazingira yanayoonekana kuwa ya ardhi kavu na yenye vumbi, huku wanyama wakilala nyuma kwa utulivu.

Watoto kadhaa wameketi sakafuni wakila chakula kwenye vyombo vya plastiki vya rangi ya kijivu. Ukuta wa nyuma una rangi ya samawati na mawe ya rangi ya kahawia yanaonekana katikati. Watoto wamevaa mavazi ya rangi tofauti tofauti na wengine wao wanaonekana kuwa katika mazingira ya kituo cha jamii.

Majengo marefu ya kisasa yenye vioo yanasimama juu yakiwa yamepangwa kwa mstari. Mbele kuna mbuga yenye nyasi za manjano zilizo kauka. Miti mifupi yenye matawi yaliosambaa na wanyama mbalimbali, kama tembo, vifaru, pundamilia, na nyatu wakichunga. Anga linaonekana kuwa safi na lenye rangi ya samawati hafifu bila mawingu.

Kuna njia ya udongo wa rangi ya kahawia inayopita katikati ya eneo lenye kijani kibichi. Pande zote mbili za njia hio kuna vichaka na miti mirefu yenye majani mengi. Mwanga wa asubuhi au jioni unaingia kupitia mapengo ya matawi na mbele kabisa kuna jengo ndogo la mbao au banda liliofunikwa. Linaonekana mbali kati ya miti.

Naona eneo ambalo limejaa mifuko mingi ya plastiki iliyotupwa ovyo wenye rangi nyeupe na kijani, mifuko hii imesambaa ardhini karibu na mto na baadhi yake ina maandishi ,pembeni ya picha kuna mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya samawati na nyeupe akiwa karibu na pipa na takataka kana kwamba anahusika katika shughuli ya kusafisha au kutupa taka.

Mabasi ya usafiri wa umma. Mabasi haya ni ya rangi ya samawati na njano. Basi la katikati linaonekana kuwa lina abiria ndani ambao wameketi. Nje ya basi kuna watu ambao wamesimama huku wengine wengi wakiwa katika shughuli zao wakionekana kutembea. Nyuma tunaona kuna miti mingi ya rangi ya kijani na majengo marefu, ikiashiria kuwa hii ni shughuli katika eneo la jiji.

Hapa tunaona magari ya aina mingi zenye rangi tofauti na pia kunaonekana kuwa na watu wengi. Mbele ya gari jeupe kunaonekana kuwa na afisa wa askari na mbele yake kunaonekana kuwa na magari ya matatu. Matatu yana maandishi mengi na michoro mingi ya kuvutia. Upande wa kulia kunaonekana pia kuna watu wengi wakitembea na kuna maafisa askari watatu wamesimama. Mbele tunaona majengo mengi na yenye mabango ya matangazo.

Hapa tunaona gari aina ya matatu. Gari hii ni ya rangi ya samawati na imeegeshwa kando ya barabara. Kuna mtu kando yake ambaye anaonekana ni makanga na anatafuta wateja. Upande wa kushoto tunaona watu wakitembea kwa njia ya watembea kwa miguu huku upande wa kulia tunaona mtu mmoja na watu wengine pembeni. Kunaonekana kuwa na mti na kunaonekana kuwa na majengo marefu ikiashiria kuwa hili ni eneo la mjini.

Hiki kinaonekana kuwa ni kituo cha magari. Hapa kuna magari mengi aina ya matatu ndogo na magari yana mabango juu kuonyesha ambapo gari zinasafiri na pia nauli. Magari mengine yanaonekana pia kuwa na mizigo juu. Nyuma hapa tunaona watu wengi ambao wako katika shughuli tofauti. Upande wa kushoto tunaona askari wa jiji na mbele tunaona majengo mengi ya rangi tofauti. Hali hii inaashiria kuwa ni mjini.

Hapa tunayaona magari aina ya matatu ambayo yameegeshwa. Magari hayo ni ya rangi nyekundu na nyeupe. Mbele yake kukionekana kuwa na watu ambao wako katika shughuli tofauti, huku watu wengine wakitembea na wengine wanaonekana wamekaa kwenye chuma za mjini. Nyuma yao kunaonekana kuwa na majengo mengi marefu yenye rangi tofauti, ikiashiria kuwa ni hali za mjini zenye shughuli nyingi.

Tunayaona mabasi ya usafiri wa umma. Mabasi ni ya rangi ya samawati na njano. Upande wa kushoto tunaona watu wengi wakitembea kwa njia ya watembea kwa miguu, ambayo inaonekana imepambwa na kabro. Hapa mbele, tunaona pikipiki pia imeegeshwa. Tunaona watu ambao wameshika mabango ya kuonyesha njia za gari na pia na nauli. Nyuma kuna miti mingi na kuna majengo marefu ikiashiria kuwa ni eneo la mjini.

Gari aina ya matatu limeegeshwa pembeni mwa barabara likiwa limepambwa kwa rangi nyekundu, njano na nyeusi pamoja na michoro ya sanaa. Baadhi ya watu wamesimama karibu na mlango wa gari huku wengine wakiwa ndani. Majengo marefu ya biashara na miti ya majani ya kijani inaonekana upande wa nyuma. Mawe machache ya barabarani yamewekwa karibu na gari. Taswira inaonyesha mandhari ya kawaida ya jiji ikiangazia maisha ya kila siku ya usafiri wa umma.

Barabara kubwa yenye njia nyingi inaonekana ikiwa wazi upande wa kushoto na magari machache upande ya kulia yakielekea mbele. Katika magari hayo kuna matatu iliyopambwa kwa rangi ya dhahabu na michoro ya kipekee. Pembeni mwa barabara kuna daraja la watembea kwa miguu lililojengwa kwa muundo wa chuma nikivuka juu ya barabarani. Taa za barabarani zimewekwa kwa mpangilio sambamba na mstari wa katikati. Mandhari ya anga ina mawingu meupe yaliyotanda akitoa mwangaza wa asili.

Mandhari hii inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi mjini, ambapo gari aina ya matatu limeegeshwa kando. Matatu hiyo imepambwa kwa rangi angavu na michoro ya simba. Kwa nyuma kuna mabango ya taasisi ya elimu itaayo EM College. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na matatu hiyo, baadhi yao huenda ni abiria wakisubiri kupanda. Majengo ya ghorofa na mabango ya biashara yanaonesha eneo la mjini lenye shughuli mingi.

Eneo hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi za mjini. Tunaona magari ya usafiri ya aina ya matatu ambayo yana michoro na majina. Pia kuna gari lingine na pikipiki. Kuna watu ambao wanavuka barabara huku wengine wakitembea upande wa kushoto. Nyuma tunaona majengo marefu na kuna jengo ambalo lina mbao la matangazo. Eneo linaonekana kuwa na miti ya rangi ya kijani na jua linaonekana kung'aa kuashiria ni mchana.

Tunaona gari la moshi ambalo lina pita au limeegeshwa. Gari la moshi ni la rangi tofauti kama vile nyeupe, njano na nyekundu. Mbele yake kuna nyasi, na kuna uzio wa waya. Juu yake kunaonekana kuwa na daraja la wapita mguu ambalo limetengenezwa kwa chuma na mbele yake kunaonekana kuwa na miti ya kijani ambayo inaashiria kuwa hali ya anga ni safi.

Hii ni njia ya reli inayopita katikati ya mji. Kushoto, kuna jengo la stesheni lenye paa nyekundu na lango la kuingilia. Kando ya reli kuna miti mingi na majani upande wa kulia na upande wa kushoto kuna magari, majengo na barabara yenye shughuli. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na reli au nje ya kituo. Mji inaonekana kuwa na shughuli nyingi huku mazingira ikionyesha mchanganyiko wa mandhari ya kijani na ya mjini.

Mtaa wa jiji umejaa magari hasa matatu yenye rangi na maandishi ya kuvutia. Watu wengi wamejaa barabarani baadhi wakiwa wanatembea. Askari wa usalama wanaonekana wakiwa katika mazungumzo. Majengo marefu yamejipanga pande zote za barabara na mabango makubwa ya matangazo yamebandikwa juu ya baadhi yao.

Gari aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara kwenye eneo la mji lenye shughuli nyingi. Gari hili lina maandishi ya Eldoret, Kitale, juu yake likionyesha mwelekeo wa safari . Abiria wanaingia, huku baadhi yao wakiwa tayari wameketi ndani, juu ya gari kuna mzigo ambao uliowekwa na mizigo mingine. Nyuma ya mandhari kuna majengo ya kibiashara na watu ambao wanatembea.

Tunaona magari mengi ya usafiri ya umma aina ya matatu. Kuna gari ambalo limeegeshwa la kijani na lina kibao mbele yake likionyesha njia ambazo gari hii inasafiri. Kando upande wa kulia kuna miti na kuna watu wanatembea, watu wengine wakionekana kuingia ndani ya gari. Nyuma kuna majengo mengi ambayo yanaashiria eneo hili ni eneo la mjini.

Hapa tunaona magari ya usafiri wa umma aina ya matatu. Magari haya yana rangi tofauti tofauti la michoro. Mbele yake kuna mtu ambaye amesimama huku mkono wake ukiwa umeegea kwenye kioo cha gari. Ndani ya gari kunaonekana kuwa na abiria ambao wameketi. Nyuma ya matatu, kunaonekana kuwa na majengo ya rangi ya nyeupe, ikionekana kuwa ni kanisa. Hali hii inaashiria shughuli za mijini.

Magari ya abiria ya rangi ya kijani yameegeshwa kando ya barabara. Mbele yake kuna watu waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wakitembea au kusimama. Majengo ya miji yenye muundo wa zamani na wa kisasa yanaonekana nyuma na kuna mabao ya matangazo yaliyowekwa kwenye muundo mbinu ya utaa. Maandhari yote yanaonesha harakati nyingi ya mjini hasaa katika kituo cha magari au usafiri wa umu.

Mandhari yanaonyesha barabara iliyojaa magari na mabasi huku watu wakitembea kando ya reli. Upande wa kushoto kuna lango la kuingilia kituo cha reli cha Pipeline Railway Station na mbele yake kuna magari na magari mengine yakiwa yameegeshwa yakipita. Upande wa kulia reli inaelekea mbali ikiwa imezungukwa na miti na majani ikitenganisha eneo la kijani na mto uliochangamka. Majengo ya ghorofa na mizunguko ya usafiri vinaashiria shughuli nyingi za kila siku katika jiji.

Lami yenye njia kadhaa inaonekana ikiwa na magari ya usafiri yaliyo chorwa rangi agavu kama kijani ,samawati na njano, pembeni ya barabara watu wachache wanatembea kwenye njia waenda kwa miguu ,kando kwa upande kushoto kuna nyasi na miti huku nguvu za umeme zikiwa zimesimama ,sehemu ya kulia inaonyesha eneo lenye uzio wa kijani na mnara mrefu wa kijani bali kuna majengo na miti mingi anga ni la mawingu mepesi ikitoa mwangaza wa wastani.

Tunayaona magari ya usafiri ya umma al-maarufu kama matatu. Magari hayo yanaonekana kwenda pande tofauti. Katikati ya magari, tunaona kuna mtu ambaye ameshikilia kibao kinachoonyesha ambapo gari hizi zinaenda. Mbele acha kuna watu wengi wanaotembea na kuna majengo marefu yakiashiria kuwa maeneo haya ya mjini.

Gari aina ya matatu limeegeshwa karibu na barabara enye madimbwi ya maji. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu wengine wakivaa makoti ya mvua. Juu ya gari kuna bango la matangazo ya njia ambazo gari inaenda na magari mengine yanaonekana yakiwa yameegeshwa upande wa kulia. Maandari yanaonyesha mazingira ya mtaa ya mjini katika hali ya mvua au baada ya mvua kunyesha.

Hapa kunaonekana kuwa ni mjini. Upande wa kulia kuna magari ya usafiri wa umma aina ya matatu. Magari mengine yanaonekana kuwa na watu ndani na moja linaonekana mtu akiingia. Upande mwingine tunaona watu wengi walio katika shughuli zao, wakitembea. Kuna mtu ambaye ameshika bango ambalo lina maandishi, kuonyesha njia ambazo gari hizi zinasafiri. Mbele tunaona miti mingi na majengo marefu.

Kuna barabara kuu yenye njia nyingi. Barabara hii ina magari mengi ya aina tofauti kama vile malori na magari madogo ya rangi tofauti. Upande ya kushoto tunaona mabao ya kutangaza njia na mbele yake kuna miti ya rangi ya kijani. Upande wa kulia tunaona watu wawili ambao wamesimama kando ya barabara wakiwa na mavazi tofauti. Mawingu yanaonekana kuwa meupe ambayo yametanda kote.

Gari la abiria aina ya matatu yenye rangi nyeupe, samawati, na rangi ya machungwa limesimama kando ya barabara, huku watu kadhaa wakiwa karibu nalo, na mtu mmoja akipita pembeni. Dirisha la gari limefunguliwa na viti vya ndani vinaonekana. Mandhari ya jiji na majengo ya biashara yanaonekana nyuma, pamoja na mabango na maandishi ya matangazo.

Tunaona gari la usafiri wa umma aina ya matatu ndogo. Gari hili limepambwa kwa rangi nyingi tofauti kama samawati, nyekundu, kinjano na nyeusi. Nyuma yake kuna watu ambao wamesimama na kuna magari mengine ambayo yana mabao ya kuonyesha njia za usafiri za magari hizi. Kando yake upande wa kushoto, kuna lori jeupe ambalo linaingia katika kituo cha mafuta. Hali hii inashiria usafiri.

Basi lenye mandishi ya KBS na rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara. Mlango wa basi uko wazi na kuna watu wachache wanaopita kando yake. Ikiwemo mwanamke aliyevalia blausi ya samawati na suruali nyeusi. Basi linaonekana kuwa limechakaa sehemu kadhaa. Nambari ya basi ni arubaini na tano, na kuna kibango cha maandishi ya thelathini na nne kando yake. Mti wenye kivuli upo karibu, upande wa kulia na majanga yanaonekana kwa mbali nyuma ya basi hilo.

Hapa tunaona barabara kubwa yenye shughuli nyingi. Barabarahii inaonekana kuwa na njia nyingi. Tunaona magari aina mengi kama malori, magari madogo, kuna pikipiki na matatu. Kando ya barabara kunaonekana kuwa na watu wanatembea katika njia ya watembea kwa miguu . Mandhari inaonekana kuwa na miti mirefu ya kijani na anga linaonekana kuwa limetanda na mawingu meupe.

Barabarani kuna msururu wa magari, aina ya matatu yakiwa yameegeshwa upande wa kushoto. Moja ya kati ya magari hayo lina bango kubwa juu yake linalosomeka Nakuru Direct . Karibu nalo kuna duka la dawa linaloitwa Rozana Pharmacy . Jengo la ghorofa linaonekana upande wa kushoto likiwa na mapaa meupe huku watu wakitembea kando ya barabara na wengine wakielekea kwenye magari. Katika mandhari kuna msongamano wa magari zaidi.

Gari la umma aina la matatu limesimama kando ya barabara likiwa limepambwa kwa maandishi na rangi angavu likiwa na bango linalosomeka I have a dream . Watu kadhaa wamesimama pembeni ya gari hilo baadhi yao wakiingia huku wengine wakitembea kandokando. Mandhari ya nyuma kuna majengo ya kibiashara na mabango ya matangazo yanayodokeza shughuli nyingi za mtaa wa jiji. Mazingira yanaonyesha hali ya kawaida ya usafiri wa abiria mjini.

Eneo la mjini linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna magari mengi ya usafiri wa umma aina ya matatu ndogo ambayo yana vibao vya kuonyesha mahali ambapo magari hayo yanaenda. Pia kuna watu wengi katika taswira hii ambao wamesimama na wengine wakitembea. Nyuma kuna majengo mengi marefu ,hali inaashiria hili ni eneo la mji.

Tunaona basi kubwa la usafiri la umma. Kuna watu wanaonekana wamekaa ndani na nje yake kuna watu wawili wanaonekana kuwa mazungumzo na mtu mmoja ameshikilia kibao cha kuonyesha njia ambalo basi hilo linasafiri. Nyuma yake kuna basi aina ya matatu na upande wa kulia kuna pikipiki iliyoegeshwa. Nyuma yake kuna majengo marefu marefu yenye mabao ya matangazo yakionyesha kuwa hali hii ni mjini.

Tunaona mtu aliyeshika bango ambalo linashiria njia za gari kuenda na nauli yake. Nyuma yake kuna watu wengi katika shughuli zao tofauti pia kuna mabasi ya umma ya usafiri yenye rangi ya samawati na njano. Nyuma pia kuna mabango mengine na kuna mti mwenye matawi mengi ya kijani. Nyuma kabisa tunaona maghorofa mengi hali ambayo inaashiria ni jijini

Barabara pana ya lami ina njia mbalimbali za magari. Magari ya abiria na mabasi yakiendelea na safari. Kuna alama na mabango ya kuongoza magari, taa za barabarani na vichochoro vya upande wa usalama wa watemba kwa miguu. Hii inaonesha mfumo wa usafiri wa umma uliopangwa vizuri kwa miji.

Gari aina ya matatu lenye maandishi ya rangi ya machungwa na manjano limeegeshwa huku abiria wakipanda. Limechorwa kwa rangi nyeusi, samawati yenye madoido meupe na ya manjano. Kuna maandishi Chosen na Beast kwenye dirisha. Watu wanavaa mavazi mbalimbali na mmoja ana sare ya udereva. Muktadha unaonyesha hali ya usafiri jijini.

Gari la abiria aina ya matatu limesimama kando ya barabara katika eneo la mji wenye shughuli nyingi. Rangi za gari ni nyeupe, samawati na rangi ya machungwa na pembeni kuna michoro ya radi. Mlango wa gari uko wazi huku watu wawili wakiwa karibu na mmoja mwenye suti akionekana kupita kando ya gari. Majengo ya biashara yako nyuma yakiwa na mabango ya matangazo na majina ya maduka; yakionyesha kuwa hii ni sehemu ya jiji yenye msongamano na shughuli za kila siku.

Gari la usafiri wa umma aina ya matatu limeegeshwa pembeni mwa barabara. Limepambwa kwa rangi ya angavu kama njano, zambarau na nyekundu na lina michoro ya ubunifu pamoja na maandishi ya kuvutia kwenye upande. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na matatu hiyo. Majengo ya kibiashara yenye mabango ya matangazo yako nyuma, yakionyesha kuwa eneo hili liko katikati ya mji na lina shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi na magari aina mbalimbali yakiwemo mabasi, matatu, malori na magari madogo yakisafiri kwa mwelekeo tofauti. Pembeni kuna watu wakitembea pipiki na maduka madogo. Mstari wa mti wa kijani uko kandokando ya barabara upand wa kulia nyuma yake kukiwa na majengo ya miji yenye ghorofa nyingi. Mandhari ya angani ni safi na angavu na taa ndefu iko katikati ya barabara. Taswira inaashiria mazingira ya jiji.

Kunaonekana kuwa na basi kubwa la usafiri wa umma. Bai linaonekana limepambwa kwa maandishi mengi na rangi tofuatitofauti. Upande wa kulia kunaonekana kuwa na kibao ambazo kinaonyesha njia ambazo gari hii inasafiri na pia kuna watu wanaotembea kwa mguu kwa njia ya watembeamiguu. Upande wa nyuma kuna mabasi mengine ya rangi tofauti na kuna majengo marefu marefu ya ghorofa ikiashiria kuwa shughuli hii iko mjini.

Hapa tunaona daraja ya juu inayopita barabarani. Daraja inaonekana kuwa ya rangi ya njano na kijivu na ina maandishi ya KeNHA na don't overspeed . Chini yake kuna lami ambayo magari yanapita. Kuna gari la rangi jeupe na gari lingine linaloenda na nyuma kabisa kunaonekana kuwa na lori. Mbele yao kunaonekana kuwa na mtu wa pikipiki ambaye anapita barabarani.

Barabara kuu yenye magari na pikipiki mbalimbali inaonekana ikiwemo lori kubwa la samawati lenye magurudumu mengi na mizigo nyuma. Basi la manjano na samawati la City Shuttle. Basi jingine lenye mistari ya cherekendani pamoja na magari madogo meupe. Pia kuna watu barabarani. Pembeni kuna uzio wa chuma, majengo yenye mapaa mekundu na miti mingi ya kijani. Nyuma kabisa mji wenye majengo marefu unaonekana.

Basi kubwa lenye rangi ya kijani kibichi limepakiwa kando ya barabara. Juu limefunikwa na turubai ya kijani. Watu wachache wamesimama karibu nalo mmoja akiwa amevaa kofia. Nyuma yake kuna basi jeusi lenye maandishi ya rangi ya chungwa yaliyoandikwa Mombasa. Majengo yanayozunguka eneo hilo yamepakwa rangi ya krimu, nyekundu na samawati. Nguzo ya umeme yenye nyaya nyingi inasimama upande wa kushoto.

Hapa tunaona gari la usafiri wa umma aina ya matatu. Mbele yake kunaonekana mtu amekalia na gari limeandikwa Embassava Sacco juu yake. Upande wa kulia, tunaona watu ambao wamesimama, huku kukiwa na magari mengine ambayo yameegeshwa. Kando ya magari kunaonekana kuwa na majengo marefu ya ghorofa na upande wa kushoto pia kunaonekana kuwa na majengo marefu ya ghorofa. Hali hii inaashiria kuwa ni mjini.

Hapa kunaonekana kuwa na gari la usafiri wa umma aina ya matatu ambalo linaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Nyuma yake kunaonekana kuwa na gari lingine. Upande wa kulia kunaonekana kuwa na watu na kuna uzio wa chuma. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na magari mengine ya rangi tofauti. Kuna miti na kuna magorofa marefu. Kunaonekana kuwa na mabango ya matangazo. Hali inaashiria shughuli nyingi katikati ya mji.

Tunaona gari la usafiri aina ya matatu, gari hii inaonekana kuwa rangi yachungwabna ina michoro mingi, kando ya gari inaonekana kuwa na watu wamesimama wengine wakiendelesa shughuli yao, nyuma Kuna mabasi mengine ya rangi yenye samawati, nyuma tunaona machengo marefu ya korofa ikiashiria kua hali hii ni mjini

Kuna basi la rangi ya kijani na machungwa limesimama kando ya barabara karibu na miti ya barabarani. Kando ya basi kuna bango lililotengenezwa kwa chuma na kuandikwa kwa herufi kubwa: "MSL SACCO, RUIRU, JUJA, THIKA, MAKONGENI" likionyesha maeneo ambayo basi hili husafiri. Pembeni kuna watu wamesimama wakionekana kuwa wahudumu wa wasafiri.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la mji. Upande wa kulia kuna mabasi mengi ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Mabasi haya yanaonekana ya rangi tofauti kama njano, kijani na mabasi ya samawati. Mabasi haya yanaonekana kuwa na watu ndani, na kando kunaonekana kuwa na watu ambao wameshika mabango, yanayoashiria njia ambazo basi inasafiri. Upande wa kushoto kuna watu wengi wanatembea barabarani, na eneo hili linaonekana kuna miti na majengo makubwa.

Tunaliona basi la usafiri wa umma ambalo lina maandishi kama citi hoppa na lina rangi nyeupe na kijani. Namba ya usajili wa basi pia inaonekana na upande wa kulia tunaona watu ambao wamekaa wengine wakitembea na kuna majengo marefu na kuna mti wa rangi ya kijani. Upande wa kushoto pia tunaona watu wakitembea na kunaonekana kuwa na magari mengine ambayo yameegeshwa. Hali hii inaashiria kuwa ni mjini.

Tunaona barabara kuu yenye njia kadhaa za magari na magari aina mbalimbali yakiendelea na safari zao. Kuna mabasi, magari madogo na pikipiki. Pembeni mwa barabara kuna watembea kwa mguu na nyasi upande mmoja. Majengo ya kisasa yanaonekana upande wa mbali, huku vibao vya matangazo ya mabango ya barabarani vikisimama juu kuonyesha maelekezo au taarifa mbalimbali. Hali ya anga inaonyeshana mawingu meupe.

Tunaona gari la usafiri aina ya matatu la rangi samawati na nyeupe. Upande wa kushoto kuna jengo lenye madirisha mengi lenye uzio wa chuma na unaonekana kuwa na watu wakitembea. Kuna karatasi iliyoanikwa hapo kuonyesha njia ambazo gari husafiri. Upande wa kulia kuna watu pia wanaonekana kusimama karibu na mlango wa dereva. Pembeni kuna majengo mengi yakiashiria hili ni eneo la mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Magari ya teksi yakiwa yameegeshwa pembeni huku vibao vya teksi vikiwa juu ya paa zao. Watu wanatembea kando ya majengo ya biashara yaliyo na matangazo yakionyesha maduka mbalimbali. Mandhari yanaonyesha msongamano wa magari na shughuli y kila siku jijini huku basi la abiria kukionekana mbele. Mazingira haya yanaakisi maisha ya mjini yenye haraka na maingiliano wa huduma mbalimbali.

Hii ni mandhari ya mtaa wa jiji. Kuna magari barabarani yakiwa kwenye foleni ya taa za kuongoza magari. Na pande yao ya kulia kuna matatu. Watu wanavuka barabara huku wengine wakisubiri usafiri kando ya barabara. Mandhari hii inaonyesha maisha ya kila siku mjini na biashara huendelea kwa kasi. Miti na majengo ya gorofa yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo hili ni la mji.

Barabarani kuna msongamano wa watu na magari katikati ya jiji. Gari la abiria la rangi ya samawati na michoro ya kuvutia limesimama likiwa limezungukwa na magari mengine na watu wanaopita kwa miguu. Mbele kuna abiria wakitembea, wengine wakiwa wanavuka barabara. Askari wa trafiki wanaonekana wakiongea. Jengo refu upande wa kulia lina miti karibu huku mabango ya matangazo yakiwa yamebandika kwenye majengo.

Treni yenye rangi ya nyeupe, manjano na pinki imeegeshwa kwenye reli nyuma ya uzio wa waya wa chuma. Mandhari yanaonesha sehemu ya kituo cha reli ambapo treni ya usafiri wa umma umewekwa. Majani imeota kwenye ardhi iliyo karibu na lori na kwa umbali kuna miti mirefu. Uzio unaonyesha kuwa hilo ni la usalama au ni marufuku kwa watu wasiokuwa na idhini kuingia,

Barabara ya lami yenye njia nyingi inaonekana kuwa safi na pana, magari machache yakiwa barabarani. Upande wa kulia kuna njia ya waenda kwa miguu ilio na uzio wa chuma wa usalama. Majengo ya kisasa yanaonekana upande wa kushoto wa kulia barabara. Mnara wenye rangi wa kijani na manjano una simama upande wa kulia karibu na barabara.

Barabara yenye njia mingi linaonekana likiwa na magari yanyopita huku baadhi ya watu wakitembea upande wa kushoto. Juu ya barabara kuna daraja ya watembea kwa miguu yenye paa na rangi ya samawati hafifu liloundwa kwa chuma. Mbele kuna miti na anga nyeupe na mawingu mepesi.

Hii ni eneo la mjini lenye shughuli nyingi, kuna wamama wanaouza bidhaa za nyumbani kama vitafuno na vyakula kando, kando ya barabara. Gari aina la matatu limeegeshwa lina maandishi ya Molo Line; linaloonyesha linahudumu katikati ya Kisumu, Siaya na miji mingine. Pembeni kuna watu wakifanya biashara ya mitumba. Mandhari inaonyesha pilikapilika za kawaida katika mtaa wa biashara.

Gari aina ya matatu ya rangi ya samawati na njano yenye maandishi enene shuttle limesimama kando ya barabara. Mtu aliyevaa mavazi mekundu anazungmza na mtu kando ya mti. Nyuma kuna magari mengine na majengo ya ghorofa huku watu wakitembea kwenye barabara. Bango kubwa la ruti lime andikwa nambari 105 na kueleza safari.

Hii ni mandhari ya barabarani iliyojaa shughuli za usafiri jijini. Kuna basi lenye rangi ya samawati upande wa kulia ambalo limeandikwa Metro na mbele yake kuna mabasi mengine ya rangi tofauti likiwemo la manjano. Mtu mmoja aliyevaa sweta nyeusi na kofia ya kijivu anaonekana amesimama kando ya basi hilo. Barabara ni ya lami na sehemu ya pembeni inaonekana kuwa na maji. Mandhari inaonyesha hali ya kawaida ya mtaa wa jiji.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katika kila jiji. Kuna magari mengi ya usafiri wa umma, maarufu kama matatu yenye rangi angavu na michoro ya kuvutia. Watu wanatembea pembeni ya barabara huku wengine wakielekea kazini au kwenye shughuli zao. Majengo marefu ya kibiashara yanaonekana pande zote.

Barabara ina magari mengi, ikiwa ni pamoja na malori makubwa ya mizigo, magari madogo ya binafsi. Pembeni ya barabara kuna watu wachache wamesimama. Mbele Kuna mti mkubwa na nyumba za mtaa zilizo nyuma ya uzio mrefu. Majengo ya makazi yanaonekana juu, yakiwa na paa za mabati. Miti ya kijani imepangwa vizuri kando ya uzio.

Hii ni sehemu ya mtaa katikati ya jiji ambapo magari ya usafiri wa umma maarufu kama matatu yako kwa barabara. Magari haya yamechorwa kwa rangi mbali mbali na maandishi ya kuvutia kama, veteran na moana. Watu wanaonekana wakitembea barabarani huku wengine wakisubiri magari hayo. Pembeni kuna majengo ya kibiashara, miti ya kijani na mabango ya matangazo.

Hii inaonyesha magari madogo ya usafiri wa abira yanayo fahamishwa kama bajaji yakiwa yameegeshwa kandondo ya barabara kwenye eneo la mji. Mmoja wa bajaji ina mlango wazi na nyingine inaonekana kuwa ya zamani zaidi. Kwa nyuma kuna mabasi kubwa ya abiria, jengo la biashara na bango linalo tangaza nauli ya Jogoo Road kua shilingi hamsini. Mazingira ni ya pilika pilika nyingi.

Ziwa ndogo lenye maji ya samawati linalozungukwa na majani na mimea ya asili ya kijani linaonekana kutoka juu, maji yanaakisi anga ya malengo mepesi na kingo za ziwa zimefunikwa na nyasi nene na matete ,upande wa kulia kuna barabara nyoofu ya changarawe inayopita pembeni ya shamba lililopandwa mazao kwa mistari, mandhari yote inaonesha mazingira ya vijijini yaliyotulivu na ya kijani kibichi.

Mfereji wa maji umegongwa ardhini Kwa urefu unaoendelea mbele ukiwa na kuta nadhifu zilizo wima. Sehemu ya chini ya mfereji inaonekana kuwa na mabaki ya maji yaliyotuama. Upande mmoja wa mfereji kuna udongo uliochimbwa na kuwekwa juu. Nguzo za umeme limesimama sambamba na mfereji upande wa kushoto zikiwa na nyaya zinazoenda mbali. Mandhari ya eneo hilo yanaonekana kuwa kame na Kwa umbali kuna miti na majengo machache.

Tunaona bomba la maji la chuma lililong'aa likiwa limefungwa ukutani. Bomba hilo lina vali mbili; moja kuu juu na lingine upande wa kulia; yote yakiwa na mapini za kuzungusha. Limeunganishwa na bomba la mtiririko ambalo limeelekezwa kushoto. Ukuta wa nyuma una rangi ya manjano ambao unatoa mazingira ya nje ya jengo. Mwanga wa jua unalete vivuli vya bomba hilo ukutani, kuashiria mazingira ya mchana.

Hii ni kituo cha kujaza tena maji safi yaliyosafishwa. Sehemu hii ina milango ya vioo inayoonyesha mitungi mikubwa ya maji upande wa ndani. Mabango yaliyo mbele ya duka yanaonyesha bidhaa mbalimbali zinazopatikana kama barafu za ladha, aiskrimu na maji ya kunywa kwa chupa. Sakafu ya sehemu ya mbele imetandikwa vigae safi vya rangi ya njano iliyochanganyika na nyeupe.

Njia kubwa ya udongo imechimbwa katikati ya eneo la makazi. Mchanga umetupwa pembezoni mwa mtaro huo na kuna mashine ya kuchimba inayoonekana kwa umbali. Eneo hili linaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ujenzi wa miundo mbinu kama vile bomba la maji, mfumo wa majitaka au barabara. Mazingira yanaonyesha shughuli ya maendeleo yanayoendelea.

Tunaona mfereji wa maji ambao umechimbwa. Ndani yake tunaona mchanga ambayo imeanguka ndani na vitu kadhalika kama miti na uchafu. Maji haya yanaonekana kuwa ni machafu na ya rangi ya hudhurungi. Katikati tunaona kuna bomba la maji la plastiki ambalo limepita kupita upande mwingine.

Mbele kuna mfereji mrefu uliokatwa ardhini, unaopitisha maji ya matope. Maji haya yana rangi ya udongo na yanaonyesha mwanga wa juu. Kando za mfereji kuna udongo mweusi uliombikizwa kwa safu ukionyesha kuwa kazi hii ni ya hivi karibuni. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya kazi ya uchimbaji au ujenzi wa miundo mbinu ya maji.

Wafanyikazi waliovaa makoti ya rangi ya machungwa na kofia za usalama wamesimama kwenye reli wakisimamia shughuli ya kuinia bomba kubwa la chuma. Mashine ya kuinulia mizigo yenye rangi ya majano imeshikilia bomba hilo kwa minyororo. Mazingira yananyesha mawingu meupe na miti iliyo na matawi kidogo. Pembeni kulia kuna uzio wa mabati wenye maandishi hafifu na baadhi ya wafanyakazi wamesimama karibu na njia ya reli.

Mtaro wa ujenzi umekatwa kwa ajili ya mabomba ya plastiki. Kwenye mtaro, mabomba madogo yamepangwa kwa mpangilio na kufunikwa kwenye kifurushi cha udongo. Sehemu ndogo hazijachimbwa, na nyuma kuna ukuta wa rangi ya chungwa pamoja na mabaki ya majengo karibu. Mazingira yanaonyesha kazi ya kisasa ya ujenzi.

Tunaona mabomba mengi ambayo yamepangwa chini kwa mawe ya kutengeneza njia ya rangi ya kijivu. Mabomba haya ni ya rangi ya kijivu na yanaonekana kuwa na vipimo tofauti mengine yakiwa makubwa na mengine madogo. Yanaonekana kuwa ni mahala pa kuuza.

Tunaona kifaa ambacho ni cha kupima maji kando ya uzio wa mabati . Kifaa hicho ni cheusi na kimeshikanishwa na bomba za maji za chuma. Eneo linaonekana kuwa na mawe mingi yaliyo ardhini na nyasi ambayo imemea inaonekana kudhoofika .Mabati yanaonekana kuwa ya rangi ya kijivu na mengine yanaonekana kana kwamba yanaoza.

Hapa tunaona jengo refu la ghorofa. Jengo hilo linaonekana kuwa na paa ya mabati ya rangi ya kijivu na mbele yake tunaona ikikuza mtandao. Upande wake wa mbele, tunaona jengo lingine lenye matangi meusi juu na paa ya mabati ya rangi ya hudhurungi. Upande wa kushoto tunaona mti wenye matawi mengi na mbele yake kuna uzio wa ukuta. Anga linaonekana kuwa la samawati safi bila mawingu.

Mbele ya ukuta wa rangi ya udongo, kuna bomba za plastiki za rangi ya kijani kibichi zilizolazwa sakafuni. Bomba hizo zimeunganishwa kwa viungio vya plastiki na ingine imefungwa kwa kitambaa katika sehemu fulani, ikiashiria matengenezo au kuziba sehemu inayovuja. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya rangi ya kahawia yenye nakshi ndogo ndogo na upande wa kushoto kuna mrija mfupi wa zege unaochomoza kutoka ardhini.

Kuna watu wengi wanaoonekana pamoja. Miongoni mwao, wapo waliovaa koti za reflector na wengine wamevaa glavu mikononi. Baadhi yao wanashikilia mitungi na ndoo za maji. Pia kuna tanki la maji na bomba ambalo linatoa maji nje. Mazingira ya jengo hilo yamezungukwa na miti yenye majani madogo ya kijani kibichi

Lori limebeba taka nyingi ndani ya sehemu yake ya nyuma zikiwa zimefungwa kwa mifuko mikubwa. Watu kadhaa wamekaa juu ya mzigo huo wa taka wakionekana kuwa wafanyakazi wa usafi. Lori limesimama kando ya barabara mbele ya jengo lenye maandishi ya Hotel sehemu ya juu, ikiwa karibu na mtaa wa mjini ambapo kuna shughuli nyingi. Pembeni mwa lori hilo kuna magari mengine na miti midogo.

Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la kutupa takataka. Ardhini kuna takataka iliyotapakaa eneo lote ikiwa na vitu kama makaratasi, manguo, magunia na takataka zingine nyingi nyingi. Mbele ya takataka hizi kunaonekana kuwa na mimea inayomea ya kijani, badala yake kunaonekana kuwa na uzio wa mawe.

Mabomba marefu ya plastiki yenye rangi ya kijivu yamelazwa ardhini; kando ya njia ya udongo ikielekea kwenye mto ya majengo marefu na nyumba za kawaida. Mabomba hayo yanaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kazi fulani. Mazingira yanayozunguka ni ya makazi ya mtaa wa mji huku miti michache na majani yaliyoko, yakionekana upande wa kulia. Mandhari ya jioni au asubuhi inaagazia kwa mwangaza wa jua unaotupa vivuli virefu ardhini.

Hapa tunaona duka ambalo linaonekana ni la kuuza maji. Mbele ya duka tunaona dirisha za kijivu. Ndani ya duka, tunaona mapambo ya karatasi ya samawati ambayo yana michoro ya maji. Upande wa kushoto tunaona chupa zilizopangwa kwenye drawer na machupa mengine mengi yamepangwa juu ya mengine. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya hudhurungi na duka linaonekana kuwa safi.

Barabara ya mtaa wa mabanda inaonekana kuwa ya vumbi na haina lami. Sehemu ya katikati kuna maji. Pembeni kuna bodaboda iliopakiwa karibu na vibanda vya biashara ambavyo vina maandishi kwenye mabati. Vijana wachache wanatembea upande wa pili wa barabara wakionekana kuzungumza. Mandhari haya yanaonyesha changamoto za miundo mbinu na usafi katika baadhi ya mitaa.

Mabomba ya rangi ya samawati yameunganishwa kwa mtiririko maalum yakiwa na vali na vipimo vya shinikizo. Mabomba haya hutumika kusafirisha maji au gesi katika mifumo ya viwandani. Yamepangwa kwa utaratibu na baadhi yana vali za kudhibiti mtiririko. Pembeni kuna mabomba ya manjano ambayo huenda ni ya gesi ama mfumo tofauti wa usafirishaji wa kimiminika.

Duka ndogo limejengwa kwa vioo na vigae vya rangi ya udongo. Mbele kuna bango kubwa lenye maandishi yanayoonyesha linahusiana na bidhaa ya maji safi na ice krimu. Pembeni na juu ya dirisha kuna picha mbalimbali za ice krimu na vinywaji baridi. Kutani kuna michoro ya mitungi ya maji safi na tangazo la huduma ya kujaza maji yaliyosafishwa.

Kifaa hiki ni tangi la chuma lililo wekwa juu ya fremu ya matairi mawili likiwa limefungwa kwa mabano ya chuma upande wa juu na chini. Lengo lake linaonekana kuwa kuhifadhi au kusafirisha maji au kimeinimika kingine mashambani, lina sehemu ya juu ya kufungulia na mdomo ndogo wa kutolea maji upande wa nyuma. Lipo kwenye eneo la nyasi wenye uzio wa waya na shamba iliyo limwa upande wa nyuma ikiwa hitumiki kwa sasa.

Katikati kuna kifurushi cha bomba la plastiki lenye rangi ya kijani kibichi. Bomba hili limerudilishwa kwa umbo la mviringo na kushikilia pamoja kwa kutumia nyuzi nyeupe, au plastiki nyembamba. Inaonekana kuwa jipya na safi, bila uchafu wowote. Mandhari ya nyuma ni nyeupe tupu. Ikionyesha kuwa lengo kuu ni kuonyesha bomba hilo kwa uwazi. Bomba hili linaweza kutumika kwa kazi za bustani, umwagiliaji, au usambazaji wa maji manyumbani.